Msichana anasoma kupitia kompyuta mpakato huku akiandika kwenye kitabu. Mezani pake pana viungo viwili vilivyo na mimea midogo zikiipa mandhari ya asili. Chumba kina mwangaza wa kutosha kikionyesha mazingira bora ya kujifunzia kidijitali.

Hii ni elimu ya kidijitali na kujifuzia kwa mtandao. Kompyuta mpakato imewekwa pamoja na vitabu vya aina mbalimbali, kalamu na saa ya mezani ikionyesha mazingira ya kujifunzia. Kofia ya shahada pia ipo ikiashiria malengo ya kitaalamu na mafanikio yanayochochewa na elimu ya mtandaoni.

Mtu akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Upande wakulia kuna daftari, kikombe cha chai kilicho karibu nacho. Wakushoto, kuna daftari jingine lenye tufaha juu yake. Nyuma ya kompyuta mpakato, kuna mmea mdogo kwenye chungu uliowekwa juu ya vitabu viwili. Mandhari inaonyesha mazingira ya utulivu na mpangilio mzuri wa kazi.

Majukwaa ya kidijitali na ujifunzaji mtandaoni. Msichana ameketi kwa utulivu akisoma kupitia kompyuta mpakato huku akiwa amevaa vichwa vya sauti. Yuko ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha kinachoonyesha mazingira bora ya kujifunzia kwa njia ya kidijitali na bila usumbufu.

Mwalimu ameketi mbele ya ubao mweusi akifanya kazi kwenya kompyuta. Kwenye skrini iliyo mbele yake wanafunzi wanaonekana wakishiriki kutoka maeneo mbali mbali, jambo linalo onyesha matumizi ya majukwaa ya kidijitali ya ufunzaji kwa njia ya mtandao.

Mwanamke aliyevalia blausi ya rangi ya machungwa ameketi mezani akiendelea na kazi kwenye kompyuta mpakato. Mbele yake kuna vitabu ambavyo pia anaandikia ndani yake. Kwa nyuma nyuma runinga inayoonekana ikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi nyumbani.

Hii ni elimu ya kidijitali na kujifunza kwa mtandao. Msichana anajifunza Kwa kuangalia ramani ya dunia kwenye globu huku mbele yake kukiwa na simu inarekodi. Nyuma yake, maktaba imejaa vitabu vilivyopangwa kwa ustadi kwenye rafu ikionyesha mchanganyiko wa vianzo vya maarifa vya kisasa na vya utamaduni kwenye mazingira ya kujifunza yaliyoandikwa vyema.

Majukwa ya kidijitali na ujifunzaji mtandaoni. Kijana anatabasamu kwa furaha akiwa amevaa vipokea sauti masikioni akisoma kupitia kompyuta mpakato huku akiandika kwa kitabu. Chumba kina mwangaza wa kutosha unaopenya kupitia madirisha, na miti midogo iliyo kando inaongeza mandhari ya utulivu ya kujifunzia.

Msichana mzungu ameketi kwa utulivu katika chumba kilichojaa mwangaza wa asili unaopenya kupitia madirisha. Akiwa amevaa vifaa vya kuskiliza maskioni anatazama kwa makini somo kwenye kompyuta mpakato. Mbele yake kitabu cha kiada kimefunguliwa na huku akikitazama anachukua noti kwenye daftari lake kwa umakini mkubwa.

Hii ni elimu ya kidijitali, na kujifunza kwa mtandao. mwanafunzi anasoma kupitia kompyuta mpakato huku mwalimu akimfunza kupitia skrini ya kompyuta. Kwenye meza, kuna mmea unaokua vizuri ndani ya chungu, ukiongeza uzuri na mandhari ya chumba kilichoandaliwa kwa utulivu na mwanga mzuri wa asili.

Elimu ya kidijitali ya kujifunza kwa mtandao. Mwalimu anatumia kompyuta mpakato kufundisha kundi la wanafunzi walioketi karibu naye. Wako darasani katika mazingira tulivu na mwanga wa asili unaoingia kupitia dirisha, ukifanya mazingira yawe na mwonekano safi wa kuvutia na kujifunzia.

Mwanaume akijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato akiwa meketi mezani. Juu ya meza kuna chungu kidogo chenye mmea wa kijani kikiongeza mvuto wa mazingira. Chumba kina mwanga wa kutosha na pia kuna watu wengine ndani yake wakijihusisha na ufunzaji kama huo, ikiakisi majukwaa ya kidijitali na ujifunzaji wa mtandaoni.

Wanafunzi wasichana wenye umri mdogo wakijifunza kutumia kompyuta mpakato. Meza yao imepambwa kwa mpangilio mzuri, huku chumba kikiwa na mwanga wa kutosha. Mandhari hii, inaakisi matumizi ya teknolojia kupitia majukwaa ya kidijitali na kujifunza kwa njia ya mtandao.

Hii ni elimu ya kidijitali na kujifunza kwa mtandao, msichana anatabasamu kwa furaha huku akitazama kompyuta mpakato, ishara ya kujifunza kwa ari . Mezani kuna kitabu na glasi ya maziwa ikiashiria mazingira tulivu na yenye utulivu yanayochangia mafanikio katika masomo ya mtandao.

Kompyuta ya mpakato imefunguliwa ikionyesha masomo ya kidijitali ikiwa kwenye dawati pamoja na kitabu kilicho wazi na kalamu pembeni, pia kuna kikombe cha chai na vitabu viwili vikiwa vimewekwa juu ya vingine, hali inayoonyesha mazingira tulivu na yaliyoandaliwa kwa ajili ya kufunza na kupitia majukwaa ya kidijitali.

Msichana mweupe anasoma kutumia kompyuta mpakato akiwa katika maandhari mtulivu na yenye mvuto. Wakati huo huo anaandika kwenye daftari na kusikiliza kwa kutumia vifaa vya maskioni. Ishara ya kujifunza kwa njia ya kisasa na kwa umakini mkubwa.

Kompyuta mpakato imefunguliwa ikiwa na kofia ya maafali juu yake ishara ya mafanikio ya kielimu. Pembeni kuna rundo la vitabu vya rangi tofauti vikionyesha mchanganyiko wa maarifa kitamaduni na kidijitali ujifunzaji wa kisasa.

Mwanafunzi mvulana mdogo akijifunza kwa kutumia kompyuta. Kompyuta hiyo ina kamera ya mtandaoni huku mvulana huyo pia akiwa na kitabu mbele yake. Chumba kimeangazwa vizuri kwa mwanga wa kutosha, kikionyesha mazingira rafiki kwa ufunzaji wa kisasa unaochanganya teknolojia na njia za kawaida.

Elimu ya kidijitali na kujifuza kwa mtandao. Mwanamke mweupe ameketi akiandika kwenye kitabu uku akitazama kompyuta mpakato iliokando ya kikombe cha chai. Yuko ndani ya jumba lenye mwangaza wa kutosha unaopenya kupitia madirisha, likiwa na mazingira tulivu na kujifuzia au kufanya kazi mtandaoni.

Hii ni elimu ya kidigitali na kujifunza kwa mtandao. Mwanaume anasoma wa kutumia kompyuta mpakato akiwa ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha .Nyuma yake kuna maktaba yenye rafu zilizojaa vitabu, ikiakisi mazingira bora ya kujifunzia yanayochanganya teknolojia na maarifa ya kitamanduni.

Msichana aliyejifunga kichwa kwa buibui huku uso wake ukiwa wazi, ameketi kwa utulivu akisoma kupitia kompyuta mpakato. Mandhari hii inaonyesha jinsi majukwaa ya kidijitali yanavyowezesha upatikanaji wa elimu kwa kila mtu, bila kujali mavazi au mazingira.

Hii ni elimu ya kidijitali na kujifunza kwa mtandao, msichana anajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato huku akiandika kwenye kitabu kwa makini, yuko ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha hali inayowezesha umakini na mazingira bora ya kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Msichana mweusi ameketi akiwa ameegemea ukuta, akifanya kazi au kujifunza kupitia kompyuta mpakato. Amevalia rinda la rangi ya machungwa lililobuniwa kwa ustadi, likimpa muonekano wa kuvutia na maridadi katika utulivu wa mazingira yake.

Hii ni elimu ya kidijitali na kujifuza kwa mtandao. Wasichana watatu waliovaa sare za shule, wameketi pamoja wakijifuza kwa kutumia kompyuta mpakato. Wako katika mazingira ya asili yaliyozungukwa na miti yakionyesha jinsi teknolojia inaweza kutumika kwa ubunifu ata nje la darasa la kawaida.

Mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato akiwa ameketi mezani. Karibu naye kuna jiko la kisasa na chumba kinaangazwa vizuri na mwanga wa asili unaopenya kupitia madirisha. Mimea katika chungu imepangwa kwa uzuri katika kona za chumba ikiongeza mvuto na hali ya utulivu katika mazingira ya kazi ya nyumbani.

Mtu anasoma kupitia kompyuta mpakato huku akiandika kwenye daftari na kushika kitabu kwa mkono wa kulia. Juu ya meza, kuna kalamu nyingi pamoja na simu, hali inayoonyesha mazingira ya kujifunza yaliyoandaliwa vizuri na kwa umakini.

Hii ni elimu ya kidijitali na kujifunza kwa mtandao. Mwanamke anatumia kompyuta mpakato huku kamera ikiwa mbele yake na vidole vyake vya mkono wa kulia vikielekezwa kwenye kamera. Yuko mbele ya ubao mweusi akiwasilisha au kufundisha kwa njia ya mtandao katika mazingira ya kisasa ya kidijitali.

Hii ni elimu ya kidijitali na kujifunza kwa mtandao ,wanawake wawili na wanaume wawili wanafanya kazi ya kutumia kompyuta mpakato ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha, mazingira haya yanadhihirisho ushirikiano wa kidijitali katika kazi au ujifunzaji wa kisasa unaotegemea teknolojia.

Hii ni elimu ya kidijitali na kujifunza kupitia mtandao. Wasichana wawili wamesimama wakitumia simu kwa makini, huku wanafunzi wengine wakiketi darasani wakitumia vifaa vya kielektroniki kujifunza. Picha hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kuboresha upatikanaji wa elimu kwa wanafunzi.

Mtoto mweusi ameketi mezani akitazama kwa makini video au somo kwenye kompyuta mpakato. Pembeni mwake kuna kitabu, penseli na mpira wa kufutia. Mezani pia kuna chungu kidogo chenye mmea wa kijani kikileta uhai katika mazingira ya kujifunzia.

Mwanafunzi mmoja ameketi kwa utulivu kwenye kiti akiwa amevaa vichwa vya sauti. Mbele yake kwenye kompyuta anaangalia kwa makini somo linaloonekana kuwa la hisabati. Kwenye skrini mwalimu wa kiume mwenye ngozi nyeupe na nywele nyeusi anaeleza kwa umakini akionyesha hatua za kazi za kihesabu. Mezani kalamu chache zimepangwa vizuri ndani ya kidani kidogo cha bati.

Mwanafunzi mwenye ngozi nyeupe na nywele nyeusi ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akiwa amezingatia kwa umakini kile kinachoonekana kuwa somo la mtandaoni kutoka kwenye jukwaa la e-learning . Mezani kuna chombo kidogo chenye mimea ya kijani iliyopandwa kwenye vesi ndogo, ikilipa meza muonekano wa uhai na utulivu. Karibu na kompyuta kuna kidani cha bati kilichojaa penseli na upande wa upili wa kompyuta kuna kinywaji kilichowekwa tayari kwa ajili ya mapumziko mafupi.

Hii ni elimu ya kidijitali na kujifunza kwa mtandao . Msichana ameketi kwenye kiti akisoma kwa makini kupitia kompyuta mpakato. Yuko katika chumba safi chenye mwangaza wa kutosha kinachoonyesha mazingira bora ya kujifunzia kwa njia ya kidijitali .

Majukwaa ya kidijitali na ujifuzaji mtandaoni. Mwanaume ameketi chini akisoma kupitia kompyuta mpakato uku akiandika kwa kitabu. Yupo katika chumba chenye mwangaza wa kutosha na karibu na dirisha pana kuna mimea inayokua vizuri ikiweko kwa mazingira tulivu yanayofaa kwa kujifuzia kwa umakini.

Majukwaa ya kidijitali na ujifuzaji mtandaoni. Kompyuta mpakato imewekwa mezani, nyuma yake kuna vitabu vinne vilivyopangwa juu ya vingine kwa ustadi. Kwa umbali maktaba iliyojaa vitabu imepangwa vyema ikionyesha mazingira ya kujifunzia yaliyo na utulivu na rasilimali muhimu za kielimu.

Mwanamke ameketi katika chumba chenye mwangaza mzuri akitumia kompyuta mpakato kwa upande wa kushoto na kompyuta ya kisasa upande wa kulia. Anaonekana akijifunza kwa bidii akitumia majukwaa ya kidijitali katika mazingira bora ya kujifunzia.

Elimu ya kidijitali na kujifunza kwa mtandao. Msichana mdogo ameketi kwenye kiti akiwa anatazama kompyuta. Anashika kalamu mkononi na mbele yake kuna kitabu mezani ikiashiria anajifunza. Chumba anaokaaa kina mandhari tulivu na ya kupendeza yakiongeza ari ya kujifunza.

Kijana mzungu anasoma kupitia kompyuta iliyowekwa mezani. Pembeni, kuna chungu chenye mmea unaoota kwa afya. Chumba kina mwangaza wa kutosha, kikionyesha mazingira tulivu na ya kuchochea ujifunzaji kwa njia ya kidigitali.

Mwanaume na mwanamke wakijfunza jambo kupitia kompyuta mpakato wakiwa wameketi pamoja kwa umakini. Katika chumba hicho pia kuna watu wengine wakijihusisha na ufunzaji kama huo. Mandhari hii inaakisi matumizi ya majukwaa ya kidijitali na ufunzaji kwa njia ya mtandao katika mazingira ya kisasa ya elimu.

Majukwaa ya kidijitali na ujifunzaji mtandaoni. Wanawake wawili na mwanaume mmoja wameketi wakijifunza kupitia kompyuta mpakato, ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha. Mazingira haya ya kisasa yanaonyesha ushirikiano wa kielimu na matumizi ya teknolojia katika kukuza maarifa.

Hii ni elimu ya kidijitali na kujifunza kwa mtandao, msichana mdogo ameketi kwa utulivu akisoma kupitia kompyuta mpakato. Nyuma yake kuna mmea unaokuwa vizuri, huku chumba kizima kikiwa na mandhari ya kuvutia yanayoonyesha mazingira bora ya kujifunza yanayochanganya teknolojia, utulivu na uzuri wa asili.

Msichana ameketi akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato kwa maakini. Wakati huo mhudumu mwanaume anasogezea kikombe cha kahawa ikiakisi mazingira ya kujifunzia au kufanyia kazi kwa njia ya kidijitali yaliyo tulivu na yenye msaada mkuu.

Wanafunzi wako darasani iliyojaa mwangaza wa kutosha. Meza na viti vimepangwa kwa mpangilio mzuri vinavyoonyesha mazingira bora ya kujifunzia. Kwa umbali, mwalimu anaowaelekeza wanafunzi wengine akionyesha umuhimu wa miundo mbinu bora ya elimu na mazingira rafiki kwa wanafunzi.

Miundo mbinu ya elimu na vituo vya kielimu. Wasichana wawili waliovaa sare ya mchezo wanacheza mpira wa magongo kwenye uwanja maalum. Hii inaonyesha umuhimu wa miundo mbinu ya michezo katika shule inayowezesha wanafunzi kushiriki katika shughuli za kimwili na kukuuza vipaji vyao.

Riwaya mbalimbali zimepangwa juu ya kila mmoja kwa ustadi ,zikiwa na okwali za rangi tofauti. Mazingira yanayo zunguka yanaonyesha kuwa ni makataba, mahali pa utulivu na maarifa.

Nyumba za kupendeza za ghorofa moja zimejengwa kwa mpangilio mzuri. Zinatoa makaazi ya kukodisha karibu na miundo mbinu ya elimu zikiwa mazingira tulivu kwa wanafunzi na walimu. Mandhari yake ni ya kuvutia na ni ya kisasa.

Vitanda viwili vilivyopangwa kando kwa kando vimefunikwa kwa mashuka ya kijani. Ndani ya chumba hicho kuna meza na viti viwili. Pembeni kuna bafo lililo kona huku dirisha likiwa limefunikwa kwa mapazia. Mazingira haya yanaonyesha nafasi safi na tulivu ya malazi kwa wanafunzi au wageni.

Chumba kilichopangwa kwa usafi na mpangilio mzuri kinaonekana wazi, kikiwa na kitanda kilichotandikwa kwa umaridadi. Mandhari hii ina akisi miundo mbinu bora ya a elimu inayojali ustawi na mazingira safi ya wanafunzi.

Wasichana wanne wakiwa katika maktaba ya vitabu wakichagua vitabu kutoka kwenye rafu, zilizojaa majapisho mbalimbali. Wawili kati yao wamevalia buibui, na hali ya utulivu katika maktaba, inaonyesha mazingira bora ya kujifunzia na upatikanaji wa rasilimali muhimu za kielimu.

Miundo mbinu ya elimu na vituo vya kielimu. Chumba kimepangwa kwa mpangilio mzuri kikiwa na kitanda kilichotandikwa vyema, neti ya kuzuia mbu, na kabati pembeni. Mwangaza wa kutosha unapenya ndani ya chumba, ikiashiria mazingira salama na rafiki kwa wanafunzi wa bweni.

Madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa safi yakitoa nafasi ya kutosha kwa kila mwanafunzi. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga mwingi kuingia na kufanya nakufanya darasa hiyo kuwa na mwangza wa kutosha kwa ajili ya kujifunza kwa ufanisi.

Hii ni miundo mbinu ya elimu. Darasa limepangwa kwa unadhifu. Madawati yakiwa katika mstari wa mpangilio mzuri unaotoa nafasi kwa kila mwanafuzi. Sakafuni kuna mkeka wa kijani kibichi unaoongeza mvuto na kutoa mazingira tulivu ya kujifunzia.

Mwanaume ameketi kwa utulivu ndani ya maktaba akisoma kitabu, rafu zilizojaa vitabu mbalimbali zinaonekana nyuma yake huku chumba kikiwa na mwangaza wa kutosha, mandhari hii inaonyesha ubora wa miundombinu ya elimu na mazingira bora ya kujifunzia.

Hii ni miundombinu ya elimu. Vitanda vya ghorofa katika bweni vimetandikwa kwa ustadi kwa shuka za kijani kibichi vikionyesha mazingira safi ya mpangilio mzuri na yanayofaa kwa mapumziko ya wanafuzi. Mandhari hii inaakisa utunzaji na uwekezaji katika ustawi wa wanafuzi.

Hii ni miundombinu ya elimu na vituo vya elimu . Wanafunzi wanacheza mpira wa kikapu ndani ya ukumbi wa michezo wa kisasa uliofungwa. Chumba hicho kimetunzwa vizuri chenye sakafu bora na viti vya mashabiki pembeni. Kikionyesha uwekezaji katika miundombinu ya uchezaji inayochangia ukuaji na afya ya wanafunzi.

Vitanda viwili vilivyo vya ghorofa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jumba safi na tulivu ndani ya jumba hicho pia kuna meza na kiti kwa ajili ya kusomea pamoja na pazia lililo pamba dirisha na kuruhusu mwanga kuingia kwa upole, likionyesha mazingira poa wa malazi na kujifunzia.

Maabara ya shule iliyo pangwa vizuri ikiwa na vifaa vya mafunzo vilivyo wekwa kwa mpangilio mzuri dirisha kubwa zinapitisha mwanga wa kutosha na hivyo kuifanya maabara kuwa na mazingira bora ya kujifunzia.

Hii ni miundombinu ya elimu na vituo vya kielimu. Neti za kijani kibichi za kijikinga na mbu zimefugwa juu ya vitanda vya ghorofa ndani ya bweni. Hii inaonyesha juhudi za kulinda afya ya wanafuzi na kuboresha mazingira yao ya kuishi katika taasisi za kielimu.

Vitanda vya ghorofa vilivyopangwa vizuri katika chumba safi. Kila kitanda kikiwa na godoro lililotandikwa shuka za buluu nadhifu. Pazia linalopitisha mwanga linaongeza mwonekano wa utulivu likionyesha mazingira bora ya malazi ya wanfunzi.

Wanafunzi wakifanyia mitihani darasani wakiwa wamekaa kwenye madawati yaliyopangwa kwa umbali unaofaa. Mpangilio huu unahakikisha mazingira bora ya kujifunzia na umakini wa kila mwanafunzi katika darasa.

Maabara safi iliyotunzwa vyema ikiwa na mpangilio mzuri wa vifaa. Dirisha kubwa linapitisha mwanga wa kutosha likiipa nafasi mazingira ya kujifunzia yenye mwangaza na yanayochochea ubunifu katika elimu ya wanafunzi.

Vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa kwa ustadi katika chumba safi na nadhifu. Dirisha liliko karibu limefunikwa na pazia kubwa linaloruhusu mwanga kupita kwa upole likitoa mwonekano wa tulivu na mazingira rafiki ya kujifunzia. Hii ni sehemu miundo mbinu ya elimu iliyoandaliwa kwa uangalifu kwa ustawi wawanafunzi.

Ubao mweusi ulioko mbele ya darasa karibu na meza ya mwalimu. Darasa limepangwa kwa mpangilio mzuri likiwa na viti na meza zilizotandazwa sawasawa. Chumba hiki ni cha nafasi kubwa na kina mwanga wa kutosha, hali inayoleta mazingira mazuri ya kujifunzia.

Ramani kubwa imebandikwa ukutani, huku kwenye rafu iliyo karibu kuna atlas, encyclopedia na vitabu vingine mbalimbali. Mandhari inaonyesha mazingira tulivu ya makataba yenye maarifa mengi.

Hii ni miundo mbinu ya elimu. Kitanda kimeandaliwa kwa ustadi katika chumba kilichopakwa rangi ya kuvutia kikitoa hali ya usafi, utulivu na maandalizi bora ya wanafunzi. Mazingiara haya huonyesha umuhimu wa malezi ya kimazingira katika taasisi za kielimu.

Miundo mbinu ya elimu na vituo vya kielimu. Jengo la elimu lenye kuvutia limezungukwa na bustani yenye maua yaliyo pandwa vizuri. Mazingira haya ya kijani yanachangia katika utoaji wa elimu bora kwa kuunda nafasi safi, tulivu na yenye kuvutia kwa wanafunzi na walimu.

Maabara ya kompyuta yenye mwanga mzuri wa kutosha na mpangilio mzuri wa vifaa. Kila kompyuta imepangwa kwa mpangilio unaorahisisha matumizi, ikionyesha mazingira bora ya kujifunzia teknolojia.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au tamasha, uliojaa watu wengi. Viti vyekundu vilivyopangwa kwa safu za nusu-duara vinajaza sehemu kubwa ya ukumbi. Watu wengi wamekaa kwenye viti, wakiangalia jukwaa ambalo linaonekana upande wa kulia wa picha.

Hii ni miundombinu ya elimu. Kitanda kimepangwa kwa ustadi katika chumba safi na tulivu, pembeni kukiwa na runinga iliyowekwa ukutani pamoja na picha ya kielimu iliyobandikwa. Mazingira haya yanatoa nafasi bora ya kupumzika na pia kujifunza katika mazingira ya nidhamu na utulivu.

Kitanda cha ghorofa chenye mashuka ya waridi kikiwa ndani ya chumba kilichopangwa kwa mpangilio mzuri. Chumba kina rafu za kuhifadhi vitu, kiti cha buluu na meza ya matumizi ya kusoma au kuandikia. Mwanga wa kutosha unaangaza chumba kizima kikionyesha miundo mbinu bora ya elimu na mazingira rafiki kwa wanafunzi.

Vitanda vya ghorofa vilivyopangwa vizuri ndani ya bweni safi na lenye nafasi. Kila kitanda kina godoro lililotandikwa vizuri na mazingira ya chumba yanaonekana kuwa nadhifu. Yakionyesha uwepo wa miundo bora ya elimu na malazi ya wanafunzi.

Wasichana waliovaa sare za michezo wakiwa uwanjani wakifurahia bila ya kucheza. Uwanja huo umefunikwa kwa nyasi zilizotuzwa vizuri na miti ya kuvutia yanayozunguka kuongeza mvuto wa mandhari. Karibu nao kuna jengo moja likionyesha uwepo wa miundo mbinu bora ya elimu na nafasi za kimchezo shuleni.

Miundombinu ya elimu na vituo vya kielimu. Vitabu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu karibu na ngazi za kupandia. Mandhari haya yanatoa taswira ya mazingira ya kujifunzia yaliyopangwa vizuri, yanayochochea hamasa ya kusoma, na upatikanaji rahisi wa maarifa kwa mwanafunzi.

Jumbo kilicho na rafu zilizojaswa vitabu pamoja na meza na viti vilivyopangwa na mpangilio mzuri, jumba kina mwanga wa kutosha kikitoa mazingira bora wakujifunzia, kwa mbali mtu moja anaonekana amesimama uenda akiwa mwalimu au mratiba wa shughuli za kusoma.

Chumba chenye vitanda viwili vilivyotenganishwa. Vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Chumba kinang'aa, kwa mwangaza wa asili unaopenya kupitia madirisha. Kila kitanda kina neti la kujikinga mbu, na chini kuna zulia lililotandikwa sakafuni, likiongeza mvuto wa usafi, wa mazingira.

Hii ni miundombinu ya elimu na vituo vya elimu . Kitanda kimetandikwa vizuri ndani ya chumba kilichopangwa kwa usafi na mpangilio wa kuvutia. Mazingira haya tulivu yanaonyesha Hali bora ya mabweni au makazi ya wanafunzi , yanayochangia ustawi na utulivu wa kujifunza.

Kitanda cha ghorofa kimetandikwa kwa usafi kikiwa na shuka za buluu na nyekundu zinazoleta mvuto wa rangi. Chumba kina mwangaza wa kutosha unaopenya kupitia dirisha lililovutwa pazia na ndani kuna kabati la kuhifadhi vitu ikiakisi mazingira bora na nadhifu ya wanafunzi katika taasisi za kielimu.

Mwanaume aliyevalia kaptura amesimama juu ya miamba mirefu akipiga pozi kwa ajili ya picha. Nyuma yake anga jeupe linaonekana wazi likitoa manthari ya utulivu na upekee wa asili.

Hii ni elimu ya sekondari. Walimu na wanafunzi wamevalia mavazi ya kitamaduni kusherehekea siku ya utamaduni shuleni. Mandhari hii inaonyesha mshikamano wa kijamii, kudhamini uridhi wa kitamaduni na kukuza utambulisho miongoni mwa wanafunzi katika mazingira ya shule.

Hii ni elimu ya sekondari, wanafunzi wa sekondari wamefika kwenye kilele cha Mlima Longonot wakifurahia mandhari ya kuvutia pamoja na muonekano wa bonde lilio chini. Hii ni sehemu ya ziara ya kielimu na ya kimaumbile yanayo changia maarifa, mazoezi ya mwili na kudhamini mazingira ya asile.

Wanaume wawili wakitazama kitu kupitia hadubini. Mmoja wao ni mweusi aliyevaa shati la bluu na mwenzake ni mzungu. Wote wako makini wakichunguza huku chumba kikiwa na mwanga wa kutosha. Mandhari hii inaakisi mazingira ya elimu ya sekondari hasa katika masomo ya sayansi na majaribio ya kimaabara.

Vijana wa kiume na kike wamesimama kwa makundi wakiangazia simu zao wakijifunza kwa njia ya kidijitali. Taswira hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyotumika kuwawezesha wanafunzi katika elimu ya sekondari kwa njia ya ubunifu na ya kisasa.

Hii ni elimu ya sekondari. Wanafunzi wameketi juu ya nyasi wakijumuika kwa pamoja wakionekana kushiriki shughuli ya kijamii au ya kielimu. Mazingira yanayowazunguka yamejaa miti ya kijani kibichi, yakitoa hali ya utulivu na mandhari kufaa kwa mafunzo ya nje ya darasa.

Elimu ya sekondari. Wanafunzi wameketi kwa makini huku mwalimu wao aliyevaa mavazi ya kujikinga akiwaonyesha jinsi ya kutumia kemikali na vifaa mbalimbali vya maabara. Wote wapo ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha, hali inayowezesha mafunzo ya vitendo ya sayansi kwa usalama na uelewa bora.

Hii ni elimu kwa wenye mahitaji maalum, msichana mdogo mwenye mahitaji maalum anatabasamu kwa furaha huku akijishughulisha kuchora kwenye kitabu chake. Taswira hii inaonyesha mazingira ya kujifunza yenye upendo yanayochochea ubunifu na kujieleza kwa uhuru.

Mwanamke mzungu akiwa kando ya mvulana mzungu, akimsaidia kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato. Pembeni kuna kitabu kinachoonyesha kuwa wanatumia mbinu tofauti za kujifunza. Chumba hicho kila mwanga wa kutosha na mandhari yanayoonyesha mazingira jumuisha ya elimu, hasa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Elimu kwa wenye mahitaji maalum. Wanafunzi wanne wamekongamana pamoja wakitabasamu na kupiga gumzo kwa furaha. Mmoja wao ana mahitaji maalum na amebeba vitabu, wakionyesha ujumuishaji na urafiki miongoni mwao. Nyuma yao kuna maktaba iliyojaa vitabu mbalimbali ikisisitiza mazingira jumuisha ya ujifunzaji.

Chumba kimoja kinaonyesha rafu ya vitabu kwenye kona. Ikiwa imejaa maandiko ya maarifa. Katika sehemu ya mbele, mwanamke asiyeona anamfundisha mwanaume asiyeona kutumia maandishi ya nukta nundu. Mbele yao kuna komputa, ishara ya mchanganyiko wa maarifa ya jadi na teknolojia ya kisasa.

Msichana mweupe mwenye mahitaji maalum akifundishwa na mwalimu wake mweupe aliyejaa furaha. Wote wawili wanatumia kompyuta mpakato, huku chumba cha kusomea kikiwa na vitabu vilivyopangwa kwenye rafu, kikionyesha mazingira jumuisha ya kujifunzia.

Wanaume wawili mmoja mweusi na mwingine mzungu, wanasoma kwa kutumia maandishi ya nukta nundu, ishara ya ujumuishaji wa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Pembeni mwao msichana anasoma kupitia kompyuta mpakato, ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na rafu zilizojaa vitabu, ikiakisi mazingira jumuisha ya kujifunzia.

Msichana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kwa makini katika mazingira ya kijani kibichi. Mandhari inayomzunguka ni ya kuvutia yenye mimea ya asili inayoonyesha utulivu, uzuri wa mazingira na ari ya kujifunza licha ya changamoto.

Elimu maalum kwenye mahitaji maalum. Kijana mwenye mahitaji maalum anashirikiana na mwalimu wake kuchezea kwa furaha kutumia kwa kifaa cha michezo. Wako ndani ya chumba chenye mwangaza wa asili unaopenya kupitia dirishani hali inayochangia mazingira ya usalama na utulivu kwa kujifunza.

Mwalimu mweupe anawafunza wanafunzi wawili kwa umakini, msichana mdogo mweusi na kijana mzungu anayeketi kwenye kiti cha magurudumu. Taswira hii inaonyesha ujumuishaji na na usawa katika elimu, ambapo kila mwanafunzi anapewa nafasi ya kujifunza kwa heshima na msaada unaofaa.

Elimu maalumu kwa wenye mahitaji maalum, wanaume wawili na mwanamke mmoja wanatumia kompyuta mpakato kufanya kazi zao kwa makini, wapo ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha hali inayowezesha mazingira jumuishwa na rafiki kwa watu wenye mahitaji maalum kuweza kushiriki kikamilifu katika shughuli za kielimu na kikazi.

Kijana mwenye nywele kubwa nyingi, na mwanamke wanaonekana wakizungumza kwa kutumia ishara ya mikononi, wakiwa ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha unaopenya kupitia madirisha. Mazingira haya yanaashiria ujumuishaji wa elimu maalum ambapo mawasiliano unazingatia mahitaji ya kila mtu kwa ufanisi.

Watoto wameketi ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, wakimsikiliza kwa makini kijana mweupe anayepiga gitaa kwa ustadi licha ya changamoto za mahitaji maalum. Ni taswira ya ujumuishaji, vipaji na matumaini katika elimu ya mahitaji maalum.

Msichana mzungu mwenye umri ndogo na ambaye haoni, anafundishwa kutumia maandishi ya nukta nundu na mwalimu wake mzungu, wakiwa wameketi karibu. Mwalimu huyo anamwongoza kwa upole mikononi, akimfundisha kusoma kwa kutumia hisia za vidole.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe akimsaidia msichana mdogo kuvaa kifaa cha usaidizi wa kusikia. Msichana huyo amevaa nguo ya kijani kibichi na mbele yao kuna vitabu vilivyopangwa mezani. Vikiionyesha mazingira ya kujifunza kwa usaidizi na uangalizi wa karibu.

Mvulana mzungu aliye na kifaa cha usaidizi wa kusikia masikioni, akifundishwa na msichana mchanga. Wameketi mezani na mbele yao kuna karatasi iliyoandikwa herufi A kwa herufi kubwa. Mandhari hii inaonyesha hali ya kujifunza kwa utulivu na ujumuishaji wa watoto wenye mahitaji maalum.

Kijana mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya chumba lenye mwangaza wa kutosha. Mwalimu aliyevalia koti jeupe anamsaidia kwa upole yakiashiria mazingira jumuisha ya elimu yanayomjali kila mwanafunzi bila ya kujali changamoto alizonazo.

Mvulana mdogo anaonekana aki fundishwa kupitia kitabu cha rangi ya manjano ndani ya chumba chenye michoro ya kuvutia ukuta ni mazingira haya ya rangi ya ubunifu yanasaidia kukuza umakini na ushiriki wa mtoto hasa katika muktadha wa elimu maalum

Wanafunzi wakijifunza wakiwa wameketi kuzunguka meza ya mviringo huku kompyuta mpakato ikiwa katikati. Chumba kina mwanga wa kutosha, rafu zikiwa zimejaa vitabu na kona moja ikiwa na chungu chenye mmea wa kijani. Miongoni mwao yupo mwanafunzi aliye kwenye kiti cha magurudumu akishiriki kikamilifu katika masomo, jambo linaloonyesha ujumishaji katika elimu ya mahitaji maalum.

Mwanafunzi anaandika kwenye daftari kwa kushika kalamu mdomoni. Njia hii ya kuandika inaashiria kwamba huenda mwanafunzi huyo ana ulemavu wa viungo vya mikono na anatumia mbinu badala ili kuendeleza masomo yake.

Msichana mweupe aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anashika kitabu mkononi, mwakulia, akitabasamu. Chumba kina mwangaza mzuri kikiwa na rafu zilizojaa vitabu, likiakisi mazingira jumuisha na ya kuhamasisha katika elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Kijana mweusi ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu kwa makini. Yuko ndani ya mahali panapoonekana kuwa maktaba, huku rafu za vitabu zikiwa zimejaa nyuma yake. Mandhari inaonyesha ari ya kujifunza na ujumuishaji wa watoto kwenye ulemavu, katika mazingira ya elimu.

Wanafunzi wanajifunza katika maabara kwa kutumia darubini wakifuatilia kwa maakini maelekezo ya mwalimu. Chumba kina mwanga wa kutosha, na meza wanayotumia imepambwa kwa vyungu vya mimea ya kijani ikiongeza uhai na mvuto wa mazingira ya kujifunzia. Miongoni mwao , kuna mwanafunzi mwenye mahitaji maalum akiendelea kushiriki kikamilifu katika shughuli za maabara, ishara ya ujumuishaji katika elimu.

Watoto watatu, mmoja mwenye ngozi nyeusi na wawili wenye ngozi nyeupe, wamesimama pamoja wakisoma vitabu kwa umakini. Licha ya changamoto zao za kielimu, wanaonyesha bidii, mishikamano na hamasa ya kujifunza kama watoto wengine wote.

Kikundi cha watu wanne, wanaume wawili na wanawake wawili weupe wameketi karibu wakisikiliza kwa makini. Mmoja wao anaonekana kuwa mwalimu au mwezeshaji akiwafundisha kwa kutumia ishara ya mikono. Mandhari inaonyesha hali ya kujifunza na ushirikiano wa karibu katika mazingira ya kielimu.

Hii ni elimu maalum kwa mahitaji maalum. Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum anasaidiwa kwa upole katika kupaka rangi mchoro wa kuvutia. Wapo ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha, hali inayowezesha ubunifu, usaidizi wa karibu, na mazingira salama ya kujifunzia kwa kila mwanafunzi.

Elimu maalum kwenye mahitaji maalum. Kijana mwenye mahitaji maalum ameketi kitandani ndani ya bweni katika mazingira tulivu na salama. Taswira hii inaangazia umuhimu wa miundombinu jumuisha katika shule za bweni ili kuwapa wanafunzi wote nafasi sawa ya kuishi na kujifunza Kwa heshima na msaada wanahitaji.

Mwanafunzi anafundishwa jinsi ya kujenga nyumba ya mbao na mwalimu wake, hatua kwa hatua. Pembeni mwa chumba chenye mwangaza mzuri, kuna kompyuta ya kisasa inayoonyesha ujumuishaji wa teknolojia katika mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Wanaume wawili weupe wanaonekana wakijifunza kupitia kompyuta mpakato, huku moja wao akiwa na mahitaji maalum, maandari hii unaonyesha ujumuishaji katika elimu ya kisasa ambapo teknolojia inazaidia kuweka fursa sawa kwa wote bila upakuzi.

Chumba kilichojaa watu walioketi, wakiwa wamevalia mavazi rasmi na nadhifu. Chumba kina mwanga wa kutosha na watu wanaonekana wakijadiliana na kuwasiliana, ikiashiria tukio la mtandao wa kijamii au kitaalamu. Mwanamke mmoja aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anaonekana akishikilia karatasi na kuzungumza na wanawake wengine, jambo linaloonyesha ujumishaji katika elimu na nafasi ya watu wenye mahitaji maalum.

Msichana mweusi akiwa darasani ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku akisoma kupitia kompyuta mpakato. mwanga wa asili unapitia kupitia dirisha ukiangaza chumba hicho cha kuonyesha mazingira jumuisha ya elimu kwa mwanafunzi mwenye mahitaji maalum.

Mwalimu wa kiume akifundisha mwanafunzi mwenye mahitaji maalum darasani, mwalimu anaonekana akitabasamu kwa upole na moyo wa kujali huku mwanafunzi akiwa ameshika kitabu mkononi akifwatilia kwa umakini, maandari hii inaangazia umuhimu wa elimu jumuisha na kujitolea kwa walimu katika kuleta usawa wa fursa kwa wote.

Hii ni elimu kwa wenye mahitaji maalumu. Kijana mwenye mahitaji maalumu anacheza kinanda kwa umakini katika chumba chenye mwangaza mzuri na mandhari ya kuvutia. Mazingira haya yanasaidia kukuza vipaji na kuhamasisha kijifunza kwa njia za kipekee, kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu.

Mvulana mzungu mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Uso wake umejaa furaha na matumaini. Kando yake kuna mwanamke mweusi mwenye tabasamu la upendo na subira akimfundisha kwa kutumia kompyuta. Wapo katika maabara ya kompyuta.